Jumba la kuabudu yaani msikiti mkubwa uliojengwa wenye tofauti tofauti kama vile nyeupe na milango ya rangi ya udhurungi. Watu wameketi nje na wengine wakiwa wamelala.

Baharini pana kivuko kilichojaa watu, yani feri, na kando ya bahari pana majumba makubwa na madogo yaliyojengwa na watu mbali mbali.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Barabara ina magari, bajaji za rangi aina tofauti.

Anga imetanda mawingu meupe. Lori iliyofungwa chandarua cheupe, ina magurudumu mengi.

Watu wa huduma wameketi kwenye viti vya rangi ya kijani kibichi wakiwa wamevalia mavazi meusi na mekundu huku wamevalia barakoa za rangi ya samawati.

Rais mtukufu William Ruto, akiwa amevalia suti, tai na shati la rangi ya samawati. Amesimama akiwa ameshikilia bibilia mkononi.

Watu wajihuduma waliovalia barakoa za rangi ya samawati. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi tofauti, ndani ya hema.

Bajaji yenye rangi ya kijani na njano inapita barabarani iliyo katikati ya majengo ya biashara yaliyo na bidhaa za kuuzwa.

Anga ina rangi ya samawati. Bidhaa za biashara zilizotengenezwa kwa miti zimewekwa kando ya barabara katika eneo lililozingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Shabiki mmoja aliyevalia shati lililo la rangi nyeusi na nyeupe na suruali nyeusi amesimama akiwa ameshikilia bango la rangi ya samawati mkononi lililo na maandishi meupe.

Anga ina rangi ya samawati. Duka dogo lililo na bidhaa aina tofauti lipo kando ya barabara.

Anga yenye rangi ya samawati ina mawingu meupe. Majengo mengi yenye rangi tofauti, yaliyozingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi, yapo kando ya bahari.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Bahari ina maji ya rangi ya samawati, dau leupe limeegeshwa ufuoni mwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati huku imetanda mawingu meupe. Minazi mirefu yenye rangi ya kijani kibichi ipo katika eneo lililozingirwa na maji.

Ukuta wa jengo wenye rangi ya hudhurungi una picha au michoro ya picha aina tofauti iliyorembeshwa kwa maua.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, meupe, meusi, mekundu, samawati, wamesimama nje ya jengo lenye kuta nyeupe.

Mtu amesimama kando ya bidhaa za biashara. Viatu vya aina tofauti vyenye muundo tofauti vilivyo vya rangi tofauti vimepangwa viwili viwili.

Anga ina mawingu meupe. Mwangaza wa jua unaipiga bahari iliyo na maji mengi. Mtu anatembea ufuoni mwa bahari.

Waisilamu wengi waliovalia mavazi ya kiisilamu, kanzu za rangi tofauti. Wameinama wakiwa wanaabudu.

Mtu aliyevalia kofia ya rangi ya chungwa amesimama kando ya lori kubwa ilio na rangi nyeupe akifunga chandarua cheusi.

Anga ina rangi ya samawati. Lori lenye rangi ya samawati na mistari meupe imefunikwa chandarua cha rangi ya samawati.

Watu wa huduma wamevalia barakoa za rangi ya samawati na mashati meupe yaliyo na rangi nyekundu. Mmoja akiwa amesimama kando ya meza na mwingine akiwa ameketi kwenye kiti.

Ni alfajiri na mapema. Jua limechomoza na miale hii ikipiga baharini. Maji yakiwa mengi na yametulia na dau limeegeshwa kwenye ufuo wa bahari.

Lango la jengo la Winners Chapel Mombasa, lina rangi nyeusi na mchoro mweupe ulio na maandishi mekundu.

Rais William Ruto, akiwa amesimama, amevalia kofia yenye rangi ya njano na nyeusi na suruali nyeusi. Anawasalimia watu walio mbele yake.

Vivuko viwili vyenye rangi ya samawati vipo baharini vikiwa vimebeba watu, bajaji, pikipiki na magari zikivusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Gari lenye rangi tofauti, nyeupe, meusi na magurudumu meusi lipo barabarani. Lina maandishi ya rangi ya samawati.

Jumba kubwa limejengwa la kuomba yaani msikiti lenye rangi ya njano na rangi nyeupe na nyekundu na pana hema ambapo chini yake pana waislamu waliovalia kanzu nyeupe.

Magari madogo yenye rangi tofauti yameegeshwa kando ya barabara palipo na matatu mbili zinazofuatana zenye rangi tofauti.

Ndege nyeupe yenye maandishi ya samawati yaliyoandikwa Tecno imeegeshwa kando ya mabango mawili yaliyo na maandishi meusi .

Bango leusi ,lililo katika lango la kuingia katika eneo lililo na miti midogo na mikubwa ya rangi ya kijani kibichi, lina maandishi meupe.

Kivuto cha rangi ya samawati kilicho baharini kimebeba watu wengi kikiwavusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine majengo yaliyozingirwa na miti ya kijani kibichi yapo kando ya bahari.

Bango, lililo la rangi ya njano na nyeupe, lina maandishi meusi na mchoro wa simba mbili, zilizoshikilia ngao.

Hili ni jengo lililojengwa zamani na kubwa lilizingirwa kwa miti mikubwa mingine iliyokauka na mingine ikiwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Watu kwa mbali wakilitazama jengo hili.

Watu wa huduma waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi wa jinsia mbili tofauti wakike na wakiume wamesimama inje ya jengo lenye kuta nyeupe.

Msikiti huu umezingirwa kwa ukuta wenye rangi nyeupe na kijani kibichi na nyaya za stima zilizopita juu ya jengo hili na miti mirefu iliyomea kwenye jengo hili.

Jengo kubwa la kanisa linamaandishi ya rangi ya nyekundu "'ingia lango lake kwa shukrani". Watu wengine wamesimama inje ya jengo hilo.

Hapa ni mjini, shughuli mbali mbali zinatendeka. Pana bajaji, matatu na magari madogo na kando ya barabara pana majengo makubwa, yaliyojengwa kwa rangi tofauti tofauti.

Wanatamaduni wakiwa uwanjani wamevalia nguo zao za kitamaduni zenye rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe wakiwa wanacheza.

Wanatamaduni wakongwe watatu wamevalia mashati mekundu na kufunga kanga za rangi ya samawati wakiwa wameketi, wanazipiga ngoma za kitamaduni zilizofungwa kamba na michoro mieusi.

Kando ya mchanga mweupe pana vijumba vidogo vidogo vilivyoekewa paa ya makuti na kando yake kukiwa na minazi mikubwa na midogo iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Jengo kubwa la Kanisa la Kirafiki, lina maandishi ya rangi ya samawati yanayoelezea ratiba ya kanisa hili.

Anga ina mawingu ya rangi nyeupe na nyeusi. Dau lipo ndani ya bahari. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Ndani ya jengo kubwa la biashara kuna bidhaa tofauti zikiwa zinewekwa maeneo tofauti tofauti. Wadoli wamevalishwa nguo za kuuza.

Anga ina rangi nyeusi. Jengo kubwa lililo na taa za rangi tofauti lina ukuta wa rangi nyeupe.

Anga ina mawingu meupe. Eneo lililo na miti ya kijani kibichi, lipo kando ya mchanga mweupe.

Anga imetanda mawingu meupe. Nyaya za umeme zimepita juu ya majengo yaliyojengwa kando ya barabara. Basi lenye vioo vyeusi lipo barabarani.

Hili ni jengo kubwa na la zamani lililojengwa kwa mawe na milango ya mbao na juu ya jengo hili, pana vipaza sauti viwili vyenye rangi ya samawati.

Lori ya kusafirisha mizigo imefungwa chandarua na bango kubwa nyuma lililo na maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu.

Ndani ya jengo kubwa la duka, lina sakafu ya rangi ya hudhurungi, na bidhaa zilizopangwa katika rafu zilizo za rangi tofauti tofauti.

Uwanja wa mpira wa wavu ulio ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Mtu amesimama ufuoni mwa bahari .

Jengo lililozingirwa na mimea midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi lipo ufuoni mwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati na mawingu meupe. Jengo refu lenye rangi nyeupe linabendera iliyowekwa ju ya jengo.

Kivuko kinchowaka taa kipo ufuoni mwa bahari kimeengeshwa watu wakiwa ndani ya kivuko hicho. Mijengo mikubwa inayowaka taa imejengwa ufuoni mwa bahari.

Jengo lenye hema nyeupe, limejengwa ufuoni mwa bahari na kuzungushiwa ua za mbao, zenye rangi nyeupe na miti ya minazi imemea kando ya jengo hilo.

Watu wanne waliojifunga au kujitanda buibui zenye rangi tofauti, nyeusi, samawati, wamesimama wakitazama maeneo tofauti.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti wameketi nje ya jengo refu lililochakaa. Miti ya kijani kibichi imemea nje karibu na jengo hilo.

Anga imetanda mawingu meupe. Miti midogo na mikubwa, yenye rangi ya kijani kibichi, ipo kando ya jengo linaloendelea kujengwa.

Mtu aliyevalia suti akiwa ameshikilia kipaza sauti cheusi mkononi amesimama mbele ya bango leupe lenye maandishi meusi.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Garimoshi lililosimama lina rangi ya hudhurungi, nyeupe, nyekundu na njano.

Anga ina rangi ya samawati ina mawingu meupe jengo kubwa lililo na kuta za rangi nyeupe lina maandishi ya rangi tofauti.

Anga ina mawingu meupe. Miti mikubwa na midogo, ya rangi ya kijani kibichi, imeizingira nyumba iliyo na kuta nyeupe na paa la makuti lenye rangi ya udhurungi.

Ndani ya jengo la kanisa kuna viti vingi vya mbao vilivyopangwa. Mtu mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati anatembea katikati ya viti vilivyo ndani ya kanisa.

Ndani ya jumba la kuabudu, lina kuta nyeupe. Watu waliovalia kanzu nyeupe wakiwa wamepiga magoti wana abudu.

Watu wa huduma waliovalia mavazi ya rangi moja meupe na meusi, wapo ndani ya jengo la kutolea huduma, lililo na kuta nyeupe.

Anga ina mawingu meupe. Mwangaza wa jua unaimulika bahari. Dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari. Mtu amesimama ufuoni mwa bahari.

Ni alfajiri na mapema jua limechomoza. Miale ya jua imepiga kwenye bahari na pana dau lililokatikati ya bahari. Na kando ya bahari pana majengo yaliyojengwa na miti mikubwa.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe.

Mtukufu rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wamesimama mbele ya bendera tatu tofauti wakiwa wamevalia suti nyeusi.

Lango la jengo la kuabudu, la eneo la kizingo, lina rangi ya samawati, na maandishi meupe, na mchoro wa bibilia.

Anga ina rangi ya samawati. Miti mikubwa na midogo iliyo ya rangi ya kijani kibichi zimezingira eneo lililo na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Majengo marefu yenye rangi tofauti, yapo kando ya barabara iliyo na magari na bajaji.

Anga ina rangi ya samawati. Miti ya rangi ya kijani kibichi midogo na mikubwa imezingira jengo lililo na paa la makuti.

Dafu lenye shimo lililochongwa lenye rangi ya hudhurungi lipo mchangani wenye rangi nyeupe uliyo ufuoni mwa bahari.

Mwangaza wa jua unaimulika bahari. Dau lipo baharini. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Watu wameketi katika viti vya mbao, vilivyo inje ya eneo lililojengwa kwa paa la makuti lililozingirwa na miti ya minazi mikubwa.

Mashabiki wengi waliovalia mavazi yenye rangi tofauti; nyekundu, nyeupe, samawati na njano wanaishangilia huku wakiwa wameinua mikono juu.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Watu waliobeba mabegi waliovalia mavazi ya rangi tofauti wanaelekea kwenye ndege iliyoegeshwa.

Anga ina rangi ya samawati. Dau lipo ufuoni mwa bahari likiwa limebeba watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti.

Jengo lenye kuta nyeupe, lina paa za makuti, za rangi ya udhurungi. Mimea au miti midogo na mikubwa ya rangi ya kijani kibichi, ipo nje ya jengo hili.

Watu wamesimama na wengine wameketi kando ya barabara, palipoengeshwa basi kubwa yenye maandishi ya rangi tofauti.

Watoa huduma wakiwa ndani ya jengo wawili wakiwa wameketi kwenye viti vyeusi na wawili wakiwa wamesimama kando ya meza.

Dau leupe lenye mistari ya rangi ya samawati lipo kwenye mchanga mweupe, bango jeusi lililo na maandishi meupe lipo kwenye lango la kuingia katika eneo lililo na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Anga ina mawingu meupe, bahari ina maji mengi mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari, dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari.

Hapa ni barabarani, magari mengi yameegeshwa kando ya barabara hii na bajaji moja ikwa inapita imeandikwa Mungu ni upendo, na nyuma ya bajaji hii pana mtu anavuka barabara.

Anga ina rangi ya samawati na imetanda mawingu machache meupe. Watu wanne wapo ndani ya dau lililo baharini.

Anga ina rangi ya samawati na mawingu meupe. Mtu aliyeishikilia mbwa anatembea ufuoni mwa bahari.

Ndoo nyeusi ipo sakafuni njee ya jengo lililojengwa kwa mawe. Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi upo njee ya jengo hili la mawe.

Watu waliovalia suti za rangi ya samawati wanatoka kwenye lango la jengo lililo na kuta ya rangi ya njano na maandishi meusi.

Ndani ya duka yenye sakafu iliyo na muundo wa mraba, lina bidhaa tofauti tofauti zilizowekwa kwenye rafu tofauti.

Watu wengi wamesimama uwanjani wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti. Mtu mmoja aliyeshikilia simu mkononi anachukua picha ya watu walioshikilia bango leupe lenye maandishi meusi.

Anga ina rangi ya samawati na imetanda mawingu meupe. Miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkono umechorwa michoro ya aina tofauti. Kwa kila kidole ikiwa ya rangi nyeusi.

Bahari ina maji mengi. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe uliochanganyikana na takataka nyeusi.

Anga isio na mawingu ina rangi ya samawati. Jua imewaka miale yake ikichapa au kumulika eneo lenye bidhaa za rangi tofauti.

Watu wawili waliovalia suti nyeusi na mashati meupe wakiwa wanasalimiana wamesimama mbele ya watu wawili waliovalia mavazi mekundu.

Anga ina rangi ya samawati. Madau mawili yenye rangi tofauti yaliyo na watu ndani yapo baharini.

Anga ina mawingu meupe. Bahari ina maji mengi. Dau lipo baharini. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Ukuta wa jengo la kuabudu una maandishi meupe yaliyoandikwa yakielezea zaidi kuhusu taratibu zinazofuatwa ndani ya jengo hili. Mtu aliyeketi katika madhabahu amevalia mavazi ya rangi ya samawati.

Hawa ni wanaigizaji wanaoonyesha tamaduni zao, wengine wakiwa wanapiga ngoma na wamezingirwa na watu wakiwatazama wengine wamekaa chini na wengine wamesimama.

Watoa huduma, wengine wamesimama na wengine wameketi wakiwa wamevalia barakakoa za rangi ya samawati na mashati meupe wanahudumia wateja walioketi kando ya meza walizoweka tarakilishi.

Mlingoti ulio na bendera upo ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Watu wawili, mmoja ameinama wako ufuoni mwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati. Nyaya za umeme, zimepitata katikati ya majengo mawili yaliyo na kuta za rangi tofauti.

Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti; nyeupe, nyeusi, samawati, njano, wameketi kwenye viti vyeusi.

Mwanatamaduni aliyevalia nguo za kitamaduni za rangi nyeupe amesimama nje ya jengo lililojengwa kwa udongo.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Nyaya za umeme, zimepita kando ya majengo yaliyo kando ya barabara zenye bajaji na magari.

Mtu aliyevalia kanzu amesimama kwenye mikeka ya rangi nyekundu iliyo na mistari myeupe ndani ya jengo la kuabudu la msikiti.

Anga ina rangi ya samawati. Miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi ipo karibu na uwanja ulioegeshwa ndege.

Hapa ni baharini. Maji yametulia tuli, na kando ya bahari pana minazi mikubwa na mirefu na majumba yaliyo jengwa na kuekewa paa la makuti

Bajaji za rangi ya njano na nyeusi, zimeegeshwa kando ya barabara. Palipo na jengo kubwa lililoandikwa maandishi meupe juu.

Watu wengi, wengine wameketi na wengine wamesimama, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti ,huku mmoja aliyesimama amejifunga bendera ya Kenya.

Anga ina mawingu meupe. Miti midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi ipo ufuoni mwa bahari.

Kivuko kimeegeshwa ufuoni mwa bahari, chenye rangi ya samawati, watu wanaingia ndani ya kivuko kinachovusha watu kutoka eneo moja hadi lingine.

Ukuta wenye rangi nyeupe ulio na dirisha leupe unamaaandishi meusi ya kiarabu kwenye dirisha hilo.

Jengo lililojengwa kwa nyasi na paa la makuti limezingirwa na kichaka kikubwa kilicho cha rangi ya kijani kibichi

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wamesimama ndani ya jengo lililo na kuta nyeupe na bango kwenye paa.

Gazeti leupe lenye michoro na maandishi meusi yaliyoandikwa yakielezea historia ya misikiti ya Kenya.

Bahari ina rangi ya samawati. Meli ilio na rangi ya samawati na nyeupe inapita baharini kando ya majengo makubwa yaliyozingirwa na miti.

Mwanahabari amevalia suti ya rangi ya samawati na tai, shati jeupe, mkononi akiwa amevalia saa.

Anga ina mawingu meupe, jengo lenye kuta nyeupe linapaa za makuti zenye rangi ya udhurungi, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zipo inje ya eneo la jengo hilo.

Duka lina bidhaa za viatu zilizo za rangi tofauti. Kijani, hudhurungi, nyeusi, nyeupe zilizopangwa mbilimbili.

Anga lina mawingi meupe. Mwangaza wa jua linalo zama unaipiga bahari iliyo na maji mengi. Dau lipo baharini.

Gari leupe lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi limeegeshwa kando ya duka lililo na milango ya samawati. Watu wanatembea kando ya majengo wakiwa wamevalia mavazi tofauti.

Miti midogo na mikubwa ilio ya rangi ya kijani kibichi ipo katika eneo lililo na nyasi za kijani kibichi. Bango leupe lina maandishi meusi.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Bahari ina maji mengi. Mawimbi meupe yanaelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Mwendeshaji bodaboda, ameketi juu ya bodaboda iliyoegeshwa kando ya barabara. Mtu mmoja anapita kando ya bajaji hiyo.

Hapa ni baharini mawimbi yanapiga na kando ya bahari pana majengo yaliyojengwa na kuekewa paa ya makuti na yaliyozingirwa kwa miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni baharini .Dau moja limeegeshwa kwenye ufuo wa bahari maji yakipiga kwa kasi ufuoni na kando ya bahari pana jengo lililojengwa na kuwekewa paa la makuti.

Anga ina rangi ya samawati, basi la rangi ya kijani lenye maandishi meupe kwenye kioo lipo katikati ya majengo mawili.

Vivuko viwili vilivyo baharini vimebeba watu na magari vikiwavusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Hawa ni wananchi wanne, mmoja akiwa amevalia shati jeupe na mkanda mwekundu, mwingine akiwa amevalia shati la samawati lililoshanganikana na rangi nyeupe, akipokea kitabulisho kutoka kwa mhudumu.

Anga ina rangi ya samawati. Jengo refu lililo na mabati ya rangi ya hudhurungi limezingirwa na miti mirefu ilio ya rangi ya kijani kibichi.

Minazi mirefu mikubwa, yenye rangi ya kijani kibichi, ina nazi zilizoning'inia. Wingu leupe limetanda angani.

Nje ya jengo lenye kuta nyeupe lina watu waliokaa kwenye viti, vilivyo vya rangi tofauti ,samawati na njano.

Majengo makubwa, moja likiwa limeporomoka. Yamezingirwa na miti iliyo ya rangi ya kijani kibichi yapo ufuoni mwa bahari.

Watu watatu wanatembea katika mchanga mweupe, wakiwa wamebeba mitungi yenye rangi ya njano kichwani. Kando yao kuna miti iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati. Nyaya za umeme zimepita kando ya jengo refu lililo na kuta zenye rangi tofauti.

Anga ina rangi ya samawati na imetanda mawingu meupe. Eneo lililo na miti ya rangi ya kijani kibichi lipo ufuoni mwa bahari.

Barabara ina magari matatu yenye rangi tofauti. Gari la nyuma lina bango nyekundu lenye maandishi meupe.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Miti ya rangi ya kijani kibichi ipo kando ya barabara.

Mhudumu amevalia nguo nyeusi na shati leupe lenye rangi nyekundu shingoni. Mkononi amevalia saa, amesimama ndani ya jengo la kutolea huduma. Kando ya watu walioketi katika viti wakisubiria kuhudumiwa.

Bidhaa za biashara, vikapu, uteo na kadhalika zimewekwa kando ya barabara katika eneo lililozingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo yenye paa ya makuti yamejengwa kando ya bahari na pana minazi mirefu na miti mifupi yenye rangi ya kijani kibichi na kwa bahari pana mawimbi.

Watu wa jinsia mbili tofauti wa kike na wa kiume waliovalia mavazi ya rangi tofauti; samawati, nyeusi na nyeupe wamesimama.

Helene Rafaela Namisi, akiwa amevalia suti nyeusi, akiwa anatabasamu, ameketi kwenye kiti cheusi. Mbele ya bango lililo na maandishi ya rangi ya kijani.

Mchanga mweupe uliochaganyikana na taka nyeusi, zipo ufuoni mwa bahari. Watu wamesimama ufuoni mwa bahari.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti nyeupe, njano, chungwa na samawati wapo ndani ya jengo la kanisa wakiwa wamesimama.

Watu waliovalia mavazi meusi wameketi kwenye viti vyeupe, ndani ya njengo lililo na vitambaa vyeusi.

Anga ina mawingu meupe. Jengo lina maandishi ukutani yenye rangi nyekundu, nyeusi na samawati.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu machache meupe. Ndege tano zenye rangi tofauti zimeegeshwa uwanjani.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe machache, nyaya za umeme zimepita juu au kando ya majengo yaliyo na kuta nyeupe.

Wachezaji mpira wa vikapu, wawili, wanaokabiliana, mmoja akiwa ameshikilia mpira mkononi wenye rangi ya njano na samawati.

Anga ina rangi ya samawati. Bahari ina maji mengi. Mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari. Dau mbili, zimeegeshwa ufuoni mwa bahari.

Anga ina rangi ya samawati na imetanda mawingu meupe. Lori ya rangi ya samawati iliyo na maandishi meupe na mekundu ipo barabarani.

Bango la rangi nyeusi lina mchoro wa picha za watu na maandishi ya rangi tofauti yanayoelezea kuhusu bango hili.

Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wengine wamevalia mavazi mekundu na wengine wamevalia mavazi meupe na mekundu wamesimama nje ya jengo la kanisa.

Jengo lililo na mlango ulio wazi lina kuta nyeupe na maandishi kwenye kuta za rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wakiwa uwanjani wanacheza mpira, wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na samawati.

Bahari ina rangi ya samawati. Madau matatu yaliyo ya rangi nyeupe yameegeshwa ufuoni mwa bahari. Minazi ya rangi ya kijani kibichi ipo ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Anga ina mawingu meupe. Bahari ina maji mengi. Mawimbi meupe yanaelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga.

Anga ina rangi ya samawati, bahari ina maji ya rangi ya samawati, madau mengi yaliyobeba watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, yapo baharini.

Jengo hili limejengwa kwa rangi ya hudhurungi na nyeupe kukiwa na miti iliyozingira yenye rangi ya kijani kibichi na watu wakiwa nje wakipiga gumzo huku kando kukiwa na vijengo vidogo vidogo vyenye rangi ya njano na nyeupe.

Anga ina rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Jengo kubwa leupe lipo kando ya majengo mengine yenye mabati ya rangi ya hudhurungi.

Mwangaza wa jua wenye rangi ya njano umetanda angani. Mawingu meupe yametanda angani. Majengo makubwa yenye rangi tofauti yamezingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Waislamu wengi, waliovalia mavazi ya rangi tofauti nyeupe, samawati na kadhalika, wameketi kwenye mikeka chini ya hema.

Mwangaza wa jua ulio wa rangi ya njano umeng'aa ukimulika bahari anga ikiwa ya rangi ya samawati. Watu wanatembea ufuoni mwa bahari.

Jumba kubwa lenye vioo lina maandishi ya rangi nyekundu. Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti wamesimama nje ya jengo hilo.

Miti aina tofauti iliyo ya rangi ya kijani kibichi imemea ufuoni mwa bahari. Dau leupe lipo baharini.

Mwangaza wa jua unaonekana kwenye maji ya bahari. Mawimbi meupe yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Ukuta wa jengo, wenye rangi ya hudhurungi una kitambaa cha rangi ya samawati kilicho na maandishi ya rangi tofauti na michoro ya rangi tofauti.

Bango lenye rangi tofauti lina michoro au picha za watu waliovalia nguo nyeupe na mitandio kwenye vichwa vyao.

Watu wengi waliovalia suti za rangi tofauti wamesimama mbele ya ukuta uliochorwa miti, picha ya Raila Odinga akiwa ameshikilia kipaza sauti cheusi.

Anga yenye rangi ya samawati ina mawingu meupe. Kipaza sauti kimewekwa juu ya msikiti wenye kuta nyeupe.

Meli iliyo na rangi tofauti imeegeshwa ufuoni mwa bahari , kando ya mstari wa rangi ya njano mizigo inashukishwa ufuoni mwa bahari.

Watu watatu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, nyeusi na nyekundu. Mmoja akiwa ameshikilia bibilia nyeusi mkononi wamesimama mbele ya bendera za Kenya.

Anga yenye rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Jengo refu la msikiti lina kuta nyeupe zilizo na maandishi meusi.

Anga ina mawingu meupe, bahari ina maji mengi, mawimbi meupe yanaelekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Jengo lina kuta za rangi nyeupe na madirisha meusi. Miti imepandwa kwenye eneo lililo na sanamu.

Hapa ni baharini, maji yametulia tuli. Madau yameegeshwa kwenye ufuo wa bahari humu. Mmoja wa msichana akitembea kuelekea ndani ya bahari na mmoja wa mwanabiashara akitembea kwenye ufuo wa bahari huu.

Watu wako ndani ya dau lililo baharini, majengo makubwa yenye rangi tofauti na paa tofauti yamejengwa ufuoni mwa bahari.

Hii ni ndege iliyotuwa kwenye uwanja, na uwanja huu umezingirwa kwa miti mikubwa, midogo, manyasi zenye rangi ya kijani kibichi na uwanja huu umewekewa lami

Vivuko vitatu venye rangi tofauti vimebeba watu, magari vikiwa safirisha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Anga ina rangi ya samawati imetanda mawingu meupe. Nyaya za umeme zimepita kando ya barabara. Watu wamesimama kando ya barabara.

Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na kuekewa paa la makuti na limezingirwa kwa miti mikubwa na midogo yenye rangi ya kijani kibichi.

Waislamu waliovalia mavazi tofauti wakiwa wamepiga magoti na vichwa vyao vikiwa vimegusa ardhi wanaabudu nje ya jengo la msikiti.

Majengo yenye kuta nyeupe yana paa za makuti zilizo na rangi ya hudhurungi, yamezingirwa na nyasi zilizomea minazi mikubwa.

Maji yana rangi ya samawati. Mawimbi meupe yanaelekea ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe.

Anga ya rangi ya samawati imetanda mawingu meupe, jengo kubwa lina lango leusi na maandishi mekundu.

Barabara iliyozingirwa na majengo yaliyozingirwa na miti ya kijani kibichi, imepita juu ya bahari ya rangi ya samawati.

Jengo lenye ukuta mweupe, lina mchoro wa duara mweusi na taa zilizowekwa ukutani na madirisha ya waya.

Kiti cha mbao kiko kando ya mlingoti wa nyaya za umeme zilizopita nje ya jengo kubwa la kuabudu lililo na kipaza sauti kwa paa.

Anga imetanda mawingu meupe. Jengo kubwa lililo na vioo lina maandishi ya rangi nyekundu.

Madau yaliyotengenezwa kwa mbao, yameegeshwa kwenye ufuo wa bahari palipo na mchanga mweupe. Minazi mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, ipo katika eneo lilo karibu na madau yaliyoegeshwa.

Anga ina mawingu meupe. Ufuoni mwa bahari palipo na mchanga wa rangi hudhurungi pana majengo madogo madogo yenye paa za nyasi.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Nyaya za umeme, zimepita kando ya msikiti ulio na kuta nyeupe.

Anga yenye rangi ya samawati ina mawingu meupe. Watu wawili wanatembea kando ya lori iliyoegeshwa.

Lori nyeupe yenye maandishi kwenye kioo cha mbele ipo ndani ya jengo lililo na taa zilizowaka kwenye paa.

Hili ni jengo kubwa, na limewekewa televisheni kwenye ukuta, na ndani pana viti yenye rangi ya hudhurungi, na watu wachache wakiwa wameketi tayari kungojea mkutano wao.

Dau kubwa lenye mistari meupe na rangi ya hudhurungi limeegeshwa kando ya jengo lililo ufuoni mwa bahari.

Anga yenye rangi ya samawati ina mawingu meupe. Nyumba yenye paa ya rangi nyeusi na ukuta mweupe ipo kando ya barabara.

Gita yenye rangi ya hudhurungi na nyeusi, iliyowekwa kwenye rafu ina bango dogo leupe lenye maandishi au nambari zinazoashiria bei ya gita hiyo.

Vivuko viwili, vimebeba watu wengi na magari, vikiwa baharini, vinawavusha watu na magari kutoka eneo moja hadi lingine. Majengo makubwa yamejengwa ufuoni mwa bahari.

Mfanyabiashara aliyejitanda vazi kichwani akiwa anapika vyakula vilivyo ndani ya karai anavihifadhi vyakula hivyo vilivyoiva juu ya sinia yenye karatasi au gazeti leupe.

Waislamu wengi, waliovalia kanzu za rangi tofauti nyeupe, samawati, hudhurungi, nyeusi wamesimama katika mikeka, huku wanaabudu.

Ndani ya jengo kubwa la duka. Kuna mabango yaliyo ya duara yanayoning'inia katika paa yaliyo ya rangi ya nyekundu yenye maandishi meupe.

Anga ina rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Jengo kubwa, lina kuta za rangi ya njano. Bango leupe lenye maandishi meusi, lipo kwenye kuta za jengo hili.

Majengo mengi yanayoonekana kwa udogo yamezingirwa na miti iliyo ya kijani kibichi, yamejengwa kando ya bahari.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda juu ya bahari yenye rangi ya samawati. Watu wawili waliovalia mavazi meusi wanaingia ndani ya eneo lenye hema, minazi, na ua leupe.

Anga ina mawingu meupe, minazi mirefu iliyo ya rangi ya kijani kibichi ipo nje ya jengo lenye kuta nyeupe.

Gari la moshi lina rangi nyekundu na nyeupe. Majengo ya rangi tofauti yamezingirwa na miti midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wakiwa katika mlolongo kwenye njia ilio kando ya nyasi za kijani kibichi wakiwa wametoka kwa ndege ilioegeshwa.

Jumba lililo na paa ya rangi ya hudhurungi, lina kuta nyeupe. Nyasi ndogo zina rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya jengo la kutolea huduma. Mna watu wawili walioketi katika viti vyeusi, wakiwa wamevalia mashati meupe yaliyo na rangi nyekundu kwa shingo.

Ndani ya duka la biashara, kuna bidhaa aina tofauti zilizopangwa kwenye rafu, zilizohifadhiwa kwa vyombo tofauti.

Hawa ni marafiki wawili waliovalia nguo za kitamaduni, wakitembea njiani huku wakipiga gumzo, na wanatembea kando ya nyumba iliyojengwa kwa udongo na kando yao ipo miti ya kijani kibichi.

Hii ni bhajaji ya rangi ya manjano, ikiwa na dereva anaiendesha. Kando yake tunaona kuna mtu anapita akiwa amevalia barakoa. Huko nyuma yake Kuna gari lililoegeshwa jeusi, likiwa limewasha mataa.

Ni alfajiri na mapema jua limechomoza, huku miale ikipiga baharini na wavuvi wanaonekana wakivua samaki. Kando yao ipo milima na miti kwa mbali ikionekana.

Hizi ni hema kadhaa zilizosimamishwa na chini yao wanaonekana Waislamu wakiomba wakiongozwa na mmoja wao na pia kando yao kuna kiti cha plastiki kilichowekwa.

Hivi ni vitambulisho vya wananchi wa Kenya kutoka sehemu mbalimbali vinavyo onekana kuwa tayari, na vimefungwa kwa bendi kimafungumafungu, na viko tayari kurudishiwa wananchi wenyewe.

Hapa ni kwenye ufuo wa bahari, tunaona madau na meli mbili na pia kuna jengo ambalo halijamaliziwa. Kando yake kwa umbali tunaona mijengo mirefu mirefu na miti mirefu mirefu.

Hili ni jumba la umiliki, kwa Mbali tunaona mnara .Jumba hili limezingirwa kwa miti mirefu. Na tunaona mtu akikaribia kwenye Jumba hili. Kando ya Jumba hili tunaona kuni na mitungi ya maji.

Hapa ni msituni na panaonekana kukiwa na nyumba lilojengwa kitambo. Limezingirwa kwa mti mkubwa na miti midogo yenye rangi ya kijani kibichi.